Hii ni chumba cha hospitali kinachoonyesha huduma ya wagonjwa mahututi. Mgonjwa amelazwa kitandani na ameunganishwa na vifaa vya kitabibu. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya huduma ya wagonjwa mahututi ambapo uangalizi wa karibu na vifaa maalum ni muhimu kwa kuokoa maisha.

Mtaalamu wa afya aliyevalia vifaa kamili ya kujikinga anamsaidia mgonjwa aliyevalia gauni la hospitali mkono wake mmoja ukiegemeza kwa ngonjwa kanakwamba anatoa faraja au uongozi. Mandhari ya kliniki inaonyesha vifaa vya kitabibu na hali ya mwangaza wa ndani inatoa hisia ya huduma.

Mgonjwa amelazwa kitandani akiwa amefunikwa kwa shuka ya mistari pamoja na nguo ya rangi ya samawati na nyingine ya rangi ya machugwa yenye mipasho. Pembeni yake mhudumu wa afya aliyevaa shati jeupe na barakoa anahudumu kwa utaratibu huenda anafanya uchunguzi au kutoa huduma ya kitabibu.

Kifaa cha elimu kimewekwa wazi, kikisisitiza njia muhimu za kujikinga dhidi ya malaria. Katikati kuna mchoro wa mtu aliye lala kwenye godoro, amefunikwa kwa neti ya mbu ya buluu inayozunguka eneo lote la kulala. Mavazi ya mtu huyo yana rangi ya waridi yenye madoadoa ya buluu, yakiongeza uhalisia wa maisha ya kawaida.

Watoa huduma wa afya watatu wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji ya kijani, barakoa na kofia za usafi mwanashirikiana kwa makini kuhamisha machela inayobeba mwili uliolazwa chini ya shuka jeupe. Mandhari inaonyesha utulivu naomba tena na ueredi. Viti vya mbao upande wa nyuma vikionyesha kuwa huenda tukio hili linafanyika katika hospitali.

Mtu ameketi kwa utulivu kwenye kiti maalum cha kutoa damu mkono wake ukiungwa kwa mwito ya bluu sindano imeunganishwa kwenye mshipa ikisafirisha damu kupitia bomba kuelekea kwenye mfuko maalum wa kuhifadhi damu uliowekwa mezani. Mkono wa kuchukulia damu umeshikilia mpira wa kijani wa kukandwa ili kusaidia mzunguko wa damu.

Katika eneo la huduma ya afya lililoandaliwa chini ya hema, muuguzi aliyevaa barakoa na shati la mistari anampa chanjo mgonjwa aliye keti, naye pia amevaa barakoa, shati jeupe na kitambaa cha kichwani. Viti vimepangwa kwa mistari nyuma yao, ambapo watu wengi wameketi wakisubiri huduma. Mandhari ya nje huashiria mpangilio wa haraka lakini wenye mwelekeo wa usalama na kujali afya ya jamii.

Aliye valia shati la kijani na njano anapokea chanjo kutoka kwa mtu wa huduma ya afya, aliyevaa glavu na mavazi ya uuguzi ya rangi ya waridi, wanaonekana kuwa katika kituo cha huduma za afya.

Kliniki hii ya kuhamahamu imesimama katika eneo la wazi. Ikiwasilisha huduma za afya kwa jamii. Watu wamejikusanya karibu baadhi wakiwa wamekaa kwenye viti wengine wamesimama. Dalili ya kutokea huduma labda uchunguzi ushairi au tiba za msingi. Madhari ya majani na miti kwa nyuma kuonyesha, kuwa huduma hizi zimetolewa katika mazingira ya pembezoni ambapo kituo cha afya cha kawaida huenda hakipo karibu.

Watu wanne wamesimama mbele ya bango kubwa linaloonyesha jitihada za pamoja ya afya ya kaunti. Bango hilo linatangaza kliniki kupita mradi unaolenga kutoa huduma za afya ya akili pamoja na kushughulikia athari za kijamii na kiuchumi. Bango linaonyesha kuwa huduma hizi zinapatikana kupitia hema la muda. Mandhari inaonyesha ari ya kuwafikia watu walioko pembezoni na kutoa msaada wa kiafya unaohitajika.

Taswira hii inaashiria mtiririko wa elimu ya afya ya jamii au kampeni ya kuwawezesha wasichana mashinani. Wale walio kwenye sare za kijani huenda ni wanafunzi wa shule au washiriki wa programu maalum. Ukubwa wa mazingira ya kijijini unaonyesha kuwa huduma hii inaletanwa katika maeneo ya pembezoni, ambayo mara nyingi hukosa huduma muhimu.

Mtu aliyevaa fulana ya samawati yenye ujumbe wa kiafya anazungumza na watoto watatu mbele ya ukuta wa bati. Hii ni kampeni ya afya ya jamii inayolenga kuelimisha watu kuhusu njia za kujikinga hasa katika maeneo ya pembezoni au yenye changamoto za kijamii na kiuchumi. Mandhari hii inaonyesha ushirikiano kati ya wahudumu wa afya na wananchi.

Meza ya huduma ya afya imepangwa kwa vifaa mbalimbali vya kitabibu, ikiwa katikati ya tukio la jamii, labda kambi ya afya au zoezi la utoaji huduma kwa jamii. Watu wawili waliovaa mashati yenye nembo nyeupe wameketi nyuma ya meza hiyo, moja wao akiwa na kofia ya kufunika nywele ya kijani, ishara ya tahadhari ya kiafya. Nyuma yao watu wengine na hema linaonekana likionyesha kuwa huduma hizi zinatolewa katika mazingira ya muda.

Tukio hili linaonyesha mkutano rasmi au wa jamii ambapo mtu aliyevalia suti anashikana mkono kwa heshima na mmoja waliovaa fulana za bluu zenye mistari ya kuakisi mwanga zikionyesha kuwa ni wahusika wa shirika fulani au wafanyikazi wa kujitolea. Wengine wamejipanga karibu wakiangalia kwa makini baadhi wakiwa na tabasamu au wakifuatilia mazungumzo.

Watu watatu wakiwa makini na wenye nia ya kusaidia wanashughulikia mtoto aliye kwenye kifaa cha kiafya. Wamevalia barakoa jambo linaloashiria tahadhari ya kiafya. Ujaribu wa watu hao unaonyesha ushirikiano madhubuti labda madaktari au wahudumu wa afya wakifanya kazi pamoja kusaidia mtoto anayehitaji uangalizi.

Watu kadhaa wamekusanyika karibu na gari kubwa jeupe la huduma za afya. Pembeni mwa gari kuna jedwali na vifaa vya huduma huku watu wakiwa wamesimama na wengine wakizungumza au kupokea maelezo. Alama ya msalaba wa buluu inaonekana juu ya gari. Mandhari ni ya nje kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti michache. Tukio hili linaashiria utoaji wa huduma za afya kwa jamii.

Gari la huduma ya afya limeegeshwa likizungukwa na watu waliokusanyika kwa shughuli ya kitabibu. Mtu mmoja amesimama juu ya ngazi za kuingia ndani ya gari hilo, ishara ya huduma inayoendelea. Pembeni ya gari kuna nembo ya msalaba wa bluu ikisisitiza dhamira ya matibabu.

Mtu anaonekana akiwa amembeba mtoto mchanga, wapo katika mazingira ya kijani kibichi, huenda ni nje ya jengo la kijamii, au kituo cha afya cha jamii. Muundo huu huwakilisha huduma za afya zinazotolewa kwa wanajamii, hasa watoto. Taswira hii inaelezea hali ya matunzo ya kiafya katika ngazi ya jamii, ambapo watu hujihushisha moja kwa moja, na huduma.

Watu wamesimama katika eneo lenye ukame. Mmoja wao amebeba mtoto mdogo huku mwingine akikabithi kifurushi cha chakula kilichofunikwa kwa foili. Nyuma yao kuna kibanda kidogo kilichojengwa nyasi kinachoashiria mazingira magumu wanayoishi. Hali ya picha inaonyesha msaada wa kibanadamu ikitolewa kwa jamii inayokabiliana na changamoto za maisha katika mazingira haya.

Gari la kliniki ya simu limepambwa likiwa na nembo ya msalaba wa buluu juu yake inayoashiria huduma za matibabu. Kliniki hio iko kando ya eneo lenye nyasi huku hema jeupe likiwa karibu ambamo watu wamekusanyika. Zulia jekundu linaelekea kwenye mlango wa kuingia. Bendera ya Kenya inatambulika upande wa kulia wa mandhari ikiashiria tukio la huduma ya afya au programu ya utoaji huduma kwa jamii.

Watu wawili wako nje ya jengo lenye paa ya nyasi. Mmoja ameketi kwenye kiti na mwingine amesimama akionekana akipima shinikizo la damu kwa kifaa maalum ya kupima. Aliyesimama amevaa kofia, barakoa na koti la blue . Mandhari inaonyesha huduma ya afya inayotolewa katika mazingira ya nje.

Watu wawili wamevaa barakoa wakiwa katika mazungumzo nje ya jengo linaloonekana kuwa la udongo au udongo wa kuchomwa. Mmoja amevaa koti la buluu na miwani huku akiwa ameshikilia kitabu pamoja na nyaraka kadhaa. Ukuta wa jengo hilo unadhihirisha dogo lenye fremu ya mbao. Mandhari inaonyesha mazingira ya kawaida ya kijijini au eneo lenye usanifu wa jadi.

Tofauti ya matokeo ya meno kabla na baada ya matibabu huonekana wazi. Pengo kati ya meno ya mbele imefungwakwa usahihi na rangi ya meno imeimarika, yakionekana safi na ya kupendeza zaidi. Taswira hii inaonyesha kuwa huduma hii ni ya kitaalamu na inalenga kuboresha mwonekano wa tabasamu.

Mfano wa meno matatu umeinuliwa kwa uangalifu na mtu aliyevaa glovu na barakoa akielekeza kwenye jino la kati kwa kidole. Meno hayo yanaonyeshwa pamoja na mizizi yake ndani ya fizi yakitoa mwonekano wa kina wa muundo wa jino. Hii ni hali ya kawaida katika mazingira ya elimu ya afya ya kinywa au kliniki ya meno.

Tukio la kusafisha au kutibu meno linaendelea ambapo mswaki mdogo inatumika kuweka kitu maalum kwenye meno ya juu huenda ni dawa ya kinga, kemikali ya usafi au wakala wa kung'arisha meno. Mwonekano huu unasisitiza hatua ya uangalifu wa afya ya kinywa.

Mandhari inaonyesha usafi wa kinywa wa kiwango cha kitaalamu. Meno yamepangika vizuri yakiwa safi na meupe huku chombo cha kijani kinachofanana na mswaki au kifaa cha kusafisha meno kikitumika kwa makini ikiashiria utunzaji wa kina wa sehemu zilizo kati ya meno.

Mkono mmoja umeshika mswaki wa rangi ya samawati na nyeupe huku mwingine ukibonyeza chupa ya dawa ya meno inatoa dawa nyeupe inayotandazwa kwa uangalifu kitendo hiki kinafanyika kwa ustadi. kikionyesha maandalizi yausafi wa kila siku wa meno.

Meza ya matibabu ya meno imepambwa kwa zana za kitaalamu. Mswaki wa meno wa kijani na nyeupe, kioo cha meno chenye uso wa bluu wa kuwakisi vinavyo mwisho wa kupindavinavyotumika kusafisha au kutoa uchafu kwenye meno mandhari hii huwasilisha mazingira ya kliniki au mtaalamu wa afya ya kinywa.

Meno ya juu yanaonekana yakiwa na mapengo na kasoro kadhaa, mengine yamechomeka, mengine yamepasuka na mpangilio wa jumla si wa kawaida. Hali hii inaweza kuwa ishara ya matatizo ya afya ya kinywa kama kutopata matibabu ya mda mrefu, kuadhiriwa na ulaji wa vyakula vyenye sukari nyingi au majeraha ya awali ya kinywa.

Mdomo wa mtu umefunguliwa kwa msaada wa mkono uliovaa glovu sehemu ya juu ya mdomo ikiinunuliwa kuonyesha meno ya mbele. Mandhari ya nyuma ina vifaa vya kliniki na kiti maalum cha matibabu ikiashiria kuwa tukio hili linafanyika katika mazingira ya kitiba. Hali hii inaonyesha hatua ya uchunguzi au maandalizi kabla ya tiba ya kinywa.

Watu watano wamevaa makoti meupe ya maabara na barakoa za uso, wakifanya kazi kwa pamoja mezani ndani ya maabara. Kila moja anaonekana anashughulisha mbali mbali ya kisayansi. Mazingira haya yanaakizi ushirikiano na matumizi ya kisayansi katika mazingira ya kielimu au ya kitabibu.

Meno ya mbele ya juu kwa karibu imeharibika kwa kiasi kikubwa. Meno hayo yana madoa ya rangi yamechomeka na kungoka sehemu hasa yale ya kati. Ufizi umejiondoa kiasi ikiashiria uwezekano wa matatizo ya afya ya kinywa. Taswira hii inaelezea hitaji la matibabu ya haraka ya meno na umuhimu wa huduma za kitaalam za afya ya kinywa.

Katika mazingira ya kitabibu mtu aliyevalia glovu za buluu nashika kifaa cha upasuaji chenye mpini wa manjano huenda ni scalpale .Mezani kuna vifaa mbalimbali vya upasuaji kama vile makasi, vyote vikiwa vimepangwa kwa utaratibu unaoonyesha maandalizi ya taratibu za kitabibu. Mandhari inaonyesha hali ya umakini mkubwa, usafi na uangalifu unaohitajika katika kazi ya kitabibu ya kinywa.

Katika chumba cha matibabu kilichojaa mwangaza. Wahudumu wawili wa afya wakiwa kwenye mavazi ya kinga barakoa, glovu, kofia na mmoja akiwa na kiini ngao cha uso wanashughulikia mgonjwa anayelala kwenye kiti cha daktari wa meno . Mojawapo amevaa sare ya kijani mwingine ya buluu wakionekana kuwa katika hatua ya uchunguzi au matibabu ya meno.

Seti ya vifaa vya matibabu ya kinywa imepangwa juu ya uso mweupe wa usafi. Kuna mswaki wenye mpini wa bluu na mweupe, kioo cha daktari wa meno, kichokonozi cha meno, koleo maalum na kifaa cha kung'oa uchafu. Nyuma kuna kielelezo cha meno ya binadamu chenye taya ya juu na ya chini.

Vifaa vitatu vinavyoonekana ni vya matumizi ya meno vikiwa kwenye mandhari ya buluu nyepesi. Mpangilio wa vifaa hivi kwenye msingi safi wa buluu huashiria usafi wa msingi wa juu na umakini wa kitaalamu . Kielelezo cha taaluma ya utunzaji wa afya ya kinywa.

Mikono miwili iliyovaa glavu za rangi ya samawati inashikilia vifaa vya meno. Upande mmoja kuna kioo cha meno na upande mwingine kuna kifaa cha kuchunguza meno. Vifaa hivi hutumika na madaktari wa meno wakati wa uchunguzi wa kinywa ili kuangalia sehemu zisizoonekana kwa urahisi kugundua mashimo, mabaki ya chakula au dalili za kuoza kwa meno, kusaidia katika usafishaji wa meno na maandalizi ya matibabu.

Kliniki ya meno inaonekana ikifanyika kwa utaratibu wa kitaaalamu. Daktari aliyevalia koti jeupe ameinama kwa juu ya mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalum cha huduma ya meno akitumia vifaa vya matibabu vilivyoandaliwa pembeni. Taa kali imeelekezwa mdomoni ili kurahisisha uchunguzi na mandhari nzima inaonyesha hali ya usafi, utulivu na umakini wa kiafya ya mdomo.

Ndani ya chumba safi cha matibabu, daktari wa meno aliyevalia koti jeupe, glavu na barakoa, anafanya uchunguzi wa kina kwa mgonjwa aliyeketi kwenye kiti maalum cha meno. Mikono yake imeinuliwa kwa uangalifu akitumia vifaa vya kitabibu. Mandhari yote inaleta picha ya utunzaji wa afya ya kinywa.

Zana mbalimbali za kutibu meno zimepangwa uso wa buluu kwa utaratibu wa kuvutia. Kati ya vifaa hivyo kuna kifaa cha kutazama ndani ya mdomo, chuma cha kuchunguza meno, koleo la meno na zingine zinazofanana kwa kazi ya kupima, kutibu au kutoa uchafu.

Mfano mkubwa wa jino jeupe, umesimama kwa wima juu ya mandhari ya bluu nyepesi. Pembeni yake kuna kioo cha meno, kifaa maarufu kinachotumika na madaktari wa meno kuchunguza meno ya mgonjwa. Mandhari hii inaonyesha utunzaji wa afya ya meno, usafi, uchunguzi, na tahadhari dhidi ya matatizo ya kinywa.

Katika hali ya utulivu na wepesi wa mtaalam wa afya, mikono miwili yenye glavu ina fanya uchunguzi wa meno kwa kutumia kioo cha meno na kifaa cha kupima. Mtu anayepokea huduma hiyo anaonyesha tabasamu la kuridhika. Mandhari ya karibu inasisitiza umuhimu wa usafi wa kinywa na ukaguzi wa mara kwa mara.

Mkono wa mtaalamu wa afya ya kinywa umeinuliwa kwa ustadi ukiwa umevaa glovu nyeupe na kushika vifaa viwili, kioo cha meno na kifaa cha kungarisha au kuchunguza meno. Mtu anayeonekana kua daktari wa meno ameinama kwa makini juu ya mgonjwa ambaye mdomo wake uko wazi tayari kupokea huduma.

Mtu anasafisha meno yake kwa kutumia mswaki wenye rangi ya bluu na nyeupe. Tabasamu lake linaonyesha meno safi na nyeupe yakionyesha umuhimu wa usafi wa kinywa. Mwanga katika picha unaangazia uso wake ukitoa hisia ya usafi na utunzaji wa afya ya meno. Mazingira yanasisitiza zoezi la kila siku la kusafisha meno kwa uangalifu.

Mkono wenye glavu unashikilia kifaa cha kuchimba meno, kikielekezwa kwenye jino la mgonjwa. Chombo hicho hutumiwa na madaktari wa meno, kuondoa uozo, kutengeneza muundo wa meno na kuandaa vijitundu kwa ajili ya kujazwa. Taswira hii inaeleza utaratibu wa matibabu ya meno.

Mtu anafanyiwa uchuguzi wa meno huku daktari wa meno akitumia kioo cha meno kukagua sehemu za ndani ya mdomo. Mikono yake imevalia glovu za bluu ikiashiria taratibu za usafi na kinga za afya. Mandhari inaonyesha utaratibu wa kawaida wa matunzo ya meno.

Ajali mbaya imetokea barabarani ikihusisha magari kadhaa. Sehemu ya mbele imejaa mabaki ya magari yaliyoharibika vibaya. Umati mkubwa wa watu umekusanyika eneo la tukio baadhi yao wakiwa wamevaa mavazi ya kuonekana, wakionekana kuwa ni wahudumu wa dharura au maafisa wa usalama. Mandhari hii inaonyesha hali ya taharuki na uharibifu mkubwa uliosababishwa na ajali hiyo.

Gari jeupe linalobeba alama ya msalaba mwekundu limegeshwa mbele ya majengo yenye maandishi yanayoonekana kwa wazi. Bendera inayolingana na alama hiyo inapepea karibu, ikisisitiza utambulisho wa huduma maalumu inayohusiana na gari hilo.

Mandhari hii ya kipekee inaonyesha juhudi za kibinadamu katikati ya mazingira changamoto. Watu kadhaa waliovaa makoti ya kuokolea na barakoa wako kwenye boti ndogo juu ya maji ya mto au ziwa. Katika kila boti kuna magunia yenye nembo ya World Food Program yakielezea kwamba hii ni shughuli ya msaada. Huenda ni ya kugawa chakula au mahitaji muhimu kwa jamii zilizoathirika na mafuriko.

Kundi la watu limevaa kofia za usalama na fulana za kuonekana kwa urahisi wakiwa kwenye eneo la kazi la nje. Huenda ni muradi wa mazingira. Baadhi yao wamevaa fulana nyekundu na wengine za manjano na wote wamesimama juu ya ardhi ya udongo. Mandhari hii inaonyesha utekelezaji wa hatua za usalama kazini.

Kundi la watu waliovaa helmeti za njano wapo kazini wakishughulika na mabaki ya mawe, matofali na karatasi. Mandhari hii inaonyesha juhudi za uokoaji kwenye eneo lililoathirika na majanga kama tetemeko au kuporomoka kwa jengo. Mavazi ya giza ya wafanyakazi na umakini wao wafanyakazi kuonyesha nidhamu na uzito wa kazi wanayofanya hasa katika mazingira yenye changamoto.

Mbele ya jengo la ghorofa, kundi la wazima moto limevaa mavazi maalum ya ulinzi, Kofia, koti za kinga na suruali zenye mwangaza wa dhahabu. Mmoja wao anatumia kifaa cha chuma kuvuta mlango, huku wengine wakisimama karibu kwa maandalizi ya kuingia ndani. Mandhari yote inaonyesha hali ya dharura inayokabiliwa kwa ujasiri na umoja wa kikosi hiki cha uokoaji.

Gari la kijani limeegeshwa kwenye barabara ya lami iliyo na miti ya kijani. Mwanajeshi au afisa wa usalama aliyevalia sare na kofia ngumu anaruka kutoka nyuma ya gari huku ameshikilia ngao yenye mwangaza wa chuma ikionekana kuwa katika hali ya tahadhari au tayari kuingia kazini.

Watu watano wamesimama mbele ya lori kubwa. Kila mmoja ameshika mfuko uliojaa bidhaa labda chakula, maji au vifaa vya msaada katika hali inayoonyesha mshikamano, utu na dhamira ya kusaidia waliokumbwa na ukame. Nguo zao za kawaida na tabasamu za kimya zinaelezea katika wakati wa chanagamoto.

Msororo wa malori ulioegeshwa barabarani kunaonyesha juhudi za kimataifa katika kupeleka misaada ya kibinadamu kwa wale wanaohitaji. Lori la mbele limepambwa kwa bango, likitoa ujumbe wa dhahiri wa jukumu la makampuni ya usafirishaji, katika kusaidia jamii wakati wa majanga. Muundo wa barabara ya mawe, pamoja na mpangilio wa malori, huashiria operesheni iliyoandaliwa kwa utaratibu wa hali ya juu ya usalama.

Watu wanne wamepanda pikipiki wakiwa wamevalia mavazi ya kimkakati kama vile helmeti na vulana za kijikinga. Mmoja wao ameshikilia bunduki. Ardhi inaonekana kuwa ya vijijini, hii ni taswira inayoonyesha kundi la watu heunda wanajeshi au maafisa wa usalama katika shughuli ya mazoezi au operesheni fulani.

Mtu anajaribu kuzima moto wa nyika kwa kutumia tawi la mti. Moto huo unaonekana kusambaa kwenye eneo la nyasi kavu huku moshi ukifunika sehemu ya nyuma inaonekana ni juhudi za haraka za kuzima moto.

Kundi la watu limesimama na wengine wamepiga magoti karibu na magunia makubwa ya msaada yanayoonekana kuwa chakula. Tukio hili linaonyesha juhudi za kusaidia jamii zinazoishi katika maeneo yenye ukame na hali ngumu ya maisha.

Watu watatu wamevaa mavazi mekundu yenye alama za msalaba mweupe mgongoni wakisimama kwenye maji ya mafuriko yanayowafikia kwenye mapaja. Inaonekana kuwa wanashiriki katika shughuli za uokoaji au wanajaribu kupita kwenye maji hayo kwa umakini.

Eneo hili la makazi limehadhirika kutokana na mafuriko. Maji yamejaa na kubeba mabaki ya miti, mbao na takataka. Mtu mmoja anaonekana akitembea kwenye maji ya matope huku akijaribu kuvuka kwa kutumia mbao zilizotapakaa.

Jengo kubwa linaloungua likitoa moshi mzito mweusi angani. Moto unaonekana kuwa mkali na kuna miale mikubwa ya moto ikienea kwenye sehemu ya jengo. Mbele kuna umati wa watu wakiwemo wahudumu wa dharura na wapita njia wakitazama tukio hilo. Baadhi ya watu wamesimama barabarani huku wengine wakiwa karibu zaidi na jengo hilo.

Mafuriko yamejaa barabarani huku watu wakipita ndani ya maji yaliyotuama. Mbele kuna askari wa kuzima moto aliyevaa kofia na sare rasmi amesimama karibu na gari. Katika mandhari ya nyuma watu wengine pamoja na magari yanaonekana yakiwemo lori kubwa moja lililozama kiasi. Hali hii inaashiria tukio la dharura au juhudi za uokoaji kutokana na mafuriko.

Mandhari hii inaonyesha eneo lililotapakaa taka nyingi hasa plastiki likiwa limeharibiwa vibaya na shughuli za kibinadamu. Miti iliyokauka iliyosambaa kwenye mandhari inaonyesha kuwa mazingira hayo yameadhirika vibaya, pengine kutokana na uchafuzi wa hali ya hewa, ukosefu wa maji au adhari za taka hizo kwa ardhi.

Taswira inaonyesha athari za ukataji miti ambapo eneo kubwa limebakia na mashina yalio katwa matawi yaliosambaa na udongo wazi Kielelezo cha uharibifu wa mazingira ulio fanyika hivi karibuni kwa mbele kisiki kikubwa cha mti kinaonekana bayana kikikumbusha ukubwa wa miti iliokuwapo.

Mkono mmoja umeinua roli ya karatasi ya kujisafisha ikiwa na rangi jeupe na bombal a katikati la kahawia. Sakafu ambao iliyo nyuma inaongeza mndhari ya nyumbani tulivu na safi. Karatasi hio inaonyesha utayari wa matumizi ya binafsi na huduma za usafi katika familia au biashara ndogo.

Takataka zimejaa hadi kufurika kwenye pipa jeusi la plastiki lililowekwa nje ya jengo. Ndani ya pipa kuna vikombe vya kahawa, vya karatasi, chupa za plastiki, mifuko ya plastiki na vyombo vya chakula vya kutupa baadhi vikiwa na nembo za maduka pamoja na chupa ya kinywaji. Karibu na pipa kuna majani yaliyokauka na takataka chache zilizo dondoka chini. Pipa hilo linaonekana kutoondolewa kwa muda dalili ya changamoto katika usimamizi wa taka mjini.

Mtu mmoja ameinama akifanya kazi shambani. Amejikita kwenye kazi yake, mkononi ameshika kifaa cha kilimo. Mimea imepandwa kwa mstari ulionyooka. Karibu nayo toroli ya kijani imejaa mboga safi kijani kibichi zenye kung'aa. Nyuma kuna uzio wa waya na mimea ya kijani inayosheheni. Muonekano wa jumla unatoa taswira makinifu ya bidii na ustawi unaohusiana na kazi za kilimo.

Taswira hii inaonyesha athari za dhoruba au janga la asili ambapo mabaki ya bati, matawi na nyasi yamezagaa ardhini karibu na nyumba. Kipande kikubwa cha bati kimekunjamana kana kwamba kilirushwa na upepo mkali likiwa kimenaswa kwenye vichaka na sehemu ua wa nyumba. Nyuma yake nyumba ya mabati inaonekana salama kiasi. Hali hii inaibua haja ya maandalizi ya dharura, udhabiti wa miundo mbinu na msaada wa haraka baada ya majanga ya tabia nchi.

Mtoto ananawa mikono kwenye kituo cha kunawa mikono. Kituo kina tanki kubwa jeusi la maji ambalo limeekwa juu ya fremu ya chuma ya kijani. Hali hii inaangazia juhudi za kuhamasisha usafi na afya hasa katika maeneo ya nje au vijijini.

Kundi la watu wakifanya usafi wa mazingira. Wamevaa mavazi yasio rasmi na wanatumia majembe kuondoa uchafu kando ya mfereji wa maji taka. Wanashirikiana wakihakikisha eneo linakuwa safi na salama kwa jamii. Nyuma yao kuna majengo na vibanda vinavyoashiria eneo la makazi au biashara.

Kuna barakoa nyeupe na karibu nayo kuna chupa yenye kumiminika cha bluu ambacho huenda ni sabuni ya mikono au dawa ya kusafisha. vitu hivi vinaashiria hatua za tahadhari za kiafya hususani hali ya kinga dhidi ya uchafuzi wa hewa au magonjwa yanayoenezwa kwa njia ya hewa.

Mtu amevaa kofia ya majani na shati lenye michirizi akiinama kuchukua nyanya kutoka kwenye sanduku la mbao. Mazingira ni shamba yenye mimea ya nyanya inayoshikiliwa kwa viguzo. Nyanya hizo ni nyekundu na zimekomaa huku ardhi ikiwa udongo wazi.

Watu wanne wanashughulika kuchimba mitaro au shimo kwenye ardhi. Wanatumia koleo na vifaa vingine vya uchimbaji. Sehemu hiyo inaonekana kuwa karibu na bomba kubwa la maji, taka au njia ya mifereji kama inavyoonekana katika mandhari ya nyuma.

Hali ya maabara ni safi na imepangwa kwa umakini ikionyesha mazingira rasmi ya kazi ya kisayansi. Mtu aliyevalia koti jeupe la maabara anashughulikia kwenye meza yenye vifaa vya kieletroniki na makaratasi akionekana kuwa makini na anayezingatia usalama.

Mkono mmoja umeshikilia chupa ndogo, nyuma yake kuna vifaa vya kimatibabu. Kikapu cha kijani kikiwa na sindano, boksi la glavu, na chupa nyingine nyeupe yenye maandishi. Mandhari hii huashiria maandalizi ya dawa, au majaribio yenye maabara, ikiangazia umuhimu wa tahadhari, usafi, na udhibitishaji wa dozi katika utunzaji wa afya.

Katika eneo la nje lenye kivuli cha miti gari la wagonjwa limeegezwa juu ya sakafu ya mawe ya kijivu. Gari hilo jeupe lina mistari ya kijani pembeni, mlango wa nyuma wa gari umefunguliwa na gurudumu la akiba limefungwa juu ya mlango huo.

Katika boksi lililojaa bidhaa kifaa kimewekwa kwa mpangilio wa usafi na urahisi wa kufikia. Ndani yake kuna mashini yenye rangi nyeupe na buluu, waya wa nguvu na maski iliyofungwa ndani ya plastiki. Vitabu vya maelekezo vimewekwa karibu. Uwasilishaji wa bidhaa ni wa kitaalamu ukionyesha maandalizi ya matumizi ya kifaa kwa lengo la matibabu au usambazaji kwa watumiaji wa aina zote.

Hili ni chumba cha hospitali kilichoandaliwa kwa ajili ya huduma ya watoto wachanga hasa wale wanaohitaji msaada wa kupumua. Vifaa vilivyopo ni pamoja na bureti na mirija. Hii ni sehemu muhimu ya huduma ya watoto wachanga wanaozaliwa kabla ya wakati au wenye matatizo ya kupumua.

Kifaa cha kuchunguza macho, kimewekwa juu ya meza nyeupe iliyopangiliwa kwa usafi. Mbele ya kifaa hicho kuna kitu nyeusi kwa ajili ya mgonjwa, huku upande wa kulia ukiwa na kiti cha mzunguko kinachotumiwa na daktari au mtaalamu wa macho. Sakafu ya vigae inaakisi usafi wa mazingira hayo ya kitabibu.

Meza ya maabara imetandikwa kwa vifaa vya kisasa vya sayansi vinavyoelezea mazingira ya uchunguzi wa kina. Katikati kuna mashine kubwa ikiwa na skrini ndogo inayoonyesha data labda matokeo ya vipimo vya sampuli. Kompyuta mbili zimepangwa kwa uangalifu nyuma ya kifaa hicho. Mandhari ya nyuma ina kabati nyeupe na maandishi yakionyesha kuwa hapa ni maeneo rasmi ya shughuli za kisanyansi.

Vyombo vya kitabibu vimepangwa juu ya karatasi ya kusterili ,kuna trai mbili za kimwacha pua moja ya mviringo na nyingine ya msatili pamoja na bakuli ndogo la chuma ,vyombo vya upasuaji vilivyoweka ndani ya trai pamoja na mikasi ya upasuaji koleo ndefu , vipandiko na pinza ,baadhi yao yakiona yamefungwa ndani ya mifuko ya plastiki inayodokeza kuwa bado havitatumika au vimetayarishwa kwa usafi.

Chombo cha kitaalamu cha afya kilichoko hapa ni kifaa cha kupima shinikizo la ndani ya jicho bila kuguza. Kina sehemu ya katikati yenye lens pamoja na nyaya zilizounganishwa kwa uangalifu kuhusiana na mfumo wa umeme. Vifaa vya pembeni na masanduku vilivyoko nyuma vinaonyesha kuwa mazingira haya ni ya kliniki au maabara ya uchunguzi wa macho.

Mashine ya kitabibu inaonekana ikifuatilia viashiria muhimu vya mgonjwa kama vile mapigo ya moyo, shinikizo la damu na oksijeni mwilini. Mgonjwa amelazwa kitandani na ameunganishwa na laini huku vifaa vingine vya kitabibu vikiwa kwenye kikapu chini ya mashine.

Kifaa hiki cha kitabibu kinaonekana kuwa mashine ya kuchanganya na kutoa dawa za kiowevu. Kina sehemu ya mbele iliyoandikwa kwa maandishi wazi inayowezesha wahudumu wa afya kuandika maelekezo ya matumizi, ni mara ngapi dawa inapaswa kutumika kwa siku kabla au baada ya mlo , muda wa siku ngapi, jina la mgonjwa na jinala kituo cha afya.

Chupa ya kijani yenye maandishi ni kifaa cha kimatibabu, kilichotengenezwa kwa ajili ya usafishaji wa hali ya jua vifaa vinavyotumika hospitalini, hasa vile visivyo himili joto, kama vile vifaa vya upasuaji au vifaa vingine nyeti.

Katika mazingira ya maabara tulivu, vifaa vya uchunguzi vimepangwa kwa mpangilio safi juu ya meza ya kazi. Darubini kubwa iko tayari kuchunguza sampuli ndogo kwa uangalifu. Kando yake kuna kifaa chenye milango ya vioo na vibonyezo vya mbele, kikiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika utafiti.

Mandhari ya picha inaonyesha huduma ya afya au sehemu ya tiba inayohusiana na uchunguzi wa masuala ya tiba, ikiwa imepangwa kwa utaratibu mzuri. Mandhari hii inaonyesha hali ya utoaji wa huduma ya afya unaofanyika kwa umakini kupitia mahojiano au uchunguzi wa awali.

Kipimo cha mtoto cha kidijitali kimewekwa juu ya uso wa mbao kikiwa kimezungukwa na vyombo vya habari vya matibabu. Pembeni kuna vipeperushi vinavyo eleza maswala ya salama na nguvu za vifaa vya matibabu, mazingira haya yanaonyesha juhudi za kuimarisha huduma za lishe na afya kwa watoto wachanga.

Mtoto mchanga amelazwa katika mazingira ya hospitali, vifaa vya matibabu vimeunganishwa vikitoa uangalizi na msaada muhimu kwa mtoto. Mtu aliyekaribu amevaa shati lenye michoro ya mioyo na rangi mbalimbali. Sakafu ni ya vigae na ukuta zina rangi ya waridi. Picha inaangazia huduma muhimu za kitabibu kwa watoto wachanga hususan wanaoitaji uangalizi wa karibu.

Miguu ya mtu yamefungwa kwa minyororo na makufuli mazito. Kisigino kimoja kikiwa na pete ya chuma iliyovunjika mara kadhaa huku sandaa za bluu na suruali yenye madoadoa zikionyesha maisha ya kawaida kabla ya kizuizi. Sakafu ni ya zege chafu ikieleza hali ngumu ya kimazingira na mateso ya kimwili.

Watoto wawili wamesimama kwenye kilima wakitazama eneo lenye makazi mingi ya muda, yaliyotengenezwa kwa mabati na vifaa vingine vya mchanganyiko. Sehemu wanaposimama ina taka na mabaki mbalimbali. Nyuma yao makazi yamejipanga kwa ukaribu yakionyesha hali ya msongamano katika eneo hili.

Bango la kuhamasisha afya ya akili linaelezea tukio maalum. Rangi ya kijani na manjano katika utepe uliopo zinawakilisha ueleimisjaji wa afya ya akili. Mandhari ya bango linahamasiha mazungumzo ya wazi, msaada wa kijamii na hatua madhubuti za kujilinda na kusaidiana.

Kisanduku kikubwa cha dawa kinaonyesha kuwa kila tembe lina uzito wa miligramu mia tano na jumla ya tembe elfu zimo ndani. Limeandikwa kuwa ni dawa ya maelekezo ya daktari ikiwa na muundo mpya wa kiunganishi wa tiba. Maelezo yanasisitiza faida kuu za dawa hii. Mandhari ya kisanduku ni safi na rasmi likielekea kutumika katika mazingira ya afya ya kitalamu kama hospitali au duka la dawa.

Sanduku la vidonge linaonekana likiwa na rangi ya machungwa na vipindo vya zambarau. Mchoro wa jina umechorwa upande wa kushoto ukisisitiza matumizi yake ya meno. Mwonekano wa jumla unaashiria bidhaa ya dawa ya kutuliza maumivu, hususan, yanayohusiana na meno.

Chumba cha huduma kwa watoto wachanga kina viti maalumu vilivyopangwa kwa usahihi na utaratibu. Baadhi ya viti vidogo vimepangwa ili kurahisisha huduma karibu kutoka kwa wahudumu wa afya na kuunganishwa na rafu za vifaa vya matibabu. Chumba hiki kimepangwa kwa kisasa, huku vifaa vya afya vikiwa karibu.

Mhudumu wa afya aliyevaa kofia na fulana anampa mtoto chanjo ya matone ya mdomoni. Mtoto anashikiliwa kwa upendo na mtu mzima aliyevaa kilemba cha manjano huku watu wengine waliovaa nguo za manjano wakiwa nyuma wakionekana kushiriki au kushuhudia tukio hilo. Mandhari hii inaonyesha kampeni ya afya ya jamii ikiangazia juhudi za kimataifa za kuimarisha kinga za watoto dhidi ya magonjwa hatari kupitia chanjo.

Katika mandhari hii ya kimatibabu, tunaona mtoto mchanga akiwa amelazwa kwa utulivu huku daktari au mtoa afya akimpa dawa au chanjo ya matone ya mdomoni. Mtu mwingine labda mzazi au mlezi anashikilia mtoto kwa upole kuhakikisha ana usalama na utulivu wakati wa zoezi hilo.

Mhusika aliyevaa sare ya afya ya rangi ya bluu na barakoa anasimama akiwa makini akitoa chanjo kwa mtu aliyevaa shati lenye mistari na pia amevaa barakoa. Sindano inashikwa kwa ustadi mkononi ikielekezwa kwenye mkono wa juu wa mpokeaji aliyenyoosha mkono wake kwa utulivu. Mandhari inatuma ujumbe mzito wa matumaini na huduma ya kiafya.

Mhudumu wa afya anatoa chanjo ya matone kwa mtoto mdogo. Mtoto anashikiliwa na mtu mzima. Kwa nyuma kuna watu kadhaa waliovaa mashati ya njano ikiashiria uwepo wa kampeni ya chanjo au mpango wa afya ya jamii. Juhudi hizi zinaangazia umuhimu wa utoaji wa chanjo katika kulinda afya ya jamii.

Mtoto mchanga anayeshikiliwa na mtu mzima, huku mhudumu wa afya akionekana anatayarisha kutoa chanjo au matibabu. Mazingira yanaonekana kuwa ya kituo cha afya na hii inaasharia huduma za afya kwa watoto wachanga.

Mtoto mchanga amelazwa kwenye blanketi la waridi lenye michoro. Mkono wake umefungwa bandeji huku mikono ya mtu mzima labda nesi au mzazi ikirekebisha kwa upole mfuniko huo. Pembeni kuna boksi la glavu, likionyesha maandalizi ya kiafya. Mandhari ya nyuma ina vitanda na vifaa vya hospitali ikiashiria mazingira ya kliniki au wodi ya watoto wachanga.

Mtoto aliyevaa barakoa anaosha mikono kwenye kituo cha kunawa chenye rangi ya kijani kilichotengenezwa kwa kontena na bomba ndogo la plastiki linalotoa maji kwa beseni. Mandhari ni ya nje huenda ni sokoni au shuleni, ambapo watu wengine pia wamevalia barakoa ishara ya tahadhari dhidi ya magonjwa ya kuambukiza.

Kaa karibu juu ya zulia ya kusokotwa wakizingatia kitabu kilichofunguliwa mbele yao. Mandhari inaonyesha hali ya kujifunza kwa pamoja ambapo kila mmoja anachangia maelezo au anafuatilia kwa umakini. Kitabu kina picha yenye rangi na maandishi kuhusu maumbo ya misingi.

Mtoto mchanga amelala juu ya blanketi la waridi. Amevaa onesi jeupe na nepi huku mikono ya mtu mzima ukimfungia bandeji kwenye mkono wake. Pembeni, kuna masanduku ya glavu yakionyesha maandalizi ya huduma ya kitabibu. Mandhari ya nyuma ina vitanda vya hospitali na vifaa vya matibabu ikiashiria kuwa tukio hili linatokea katika mazingira ya hospitali. Taswira hii inaonyesha hali ya uangalizi wa kiafya kwa mtoto mchanga.

Tukio hili linaonyesha afisa wa afya akitoa chanjo kwa mtoto mdogo akilenga mkono wa juu. Afisa huyo anashikilia sindano kwa uangalifu mkubwa. Mandhari hii inaonyesha kinga dhidi ya magonjwa na juhudi za wazi za kulinda kizazi kijacho kupitia chanjo.

Taswira hii inaonyesha hali ya utunzaji wa mtoto mchanga kwenye kitengi za huduma za zahanati hospitalini. Mtoto amelazwa akifunikwa kwa blanketi huku akihudumiwa kwa njia za kitabibu kupitia vifaa vya ufuatiliaji na mirija. Pembeni kuna watu wazima wawili, mmoja akishikilia daftari lenye maandishi na mwingine akiwa na jalada au kitabu wakionekana kushiriki katika mchakato wa kuandika, kutathmini au kufuatilia maendeleo ya mtoto.

Sindano imechomekwa kwenye chupa ndogo yenye dawa ya rangi ya samawati na inaonekana ikivuta dawa hiyo kutoka kwenye chupa. Hii ni taswira ya kawaida katika mazingira ya kitabibu hasa wakati wa kuchukua chanjo au dawa kwa ajili ya mgonjwa, matibabu ya hospitalini au kliniki.

Watu watoto wameketi kitandani wakiwa wamevaa mashati meupe. Kila mmoja amebeba mtoto mdogo aliyevaa mavazi ya rangi tofauti. Kitanda kina blanketi yenye muundo wa mistari ya kahawia na nyeupe. Hali ya jumla inaonyesha uangalizi na ukaribu kati watu hawa na watoto walioko mikononi mwao.

Mtu anapokea sindano kwenye mkono wa juu kutoka kwa mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe, glavu na barakoa. Mtu anayepokea sindano amevaa topu nyekundu isiyo na mikono. Mandhari ya nyuma ni mazingira ya nje yenye ukuta wa matofali na miti. Tukio hili linaonyesha taratibu za kitabibu labda chanjo ambayo ni muhimu kwa afya ya umma.

Mtu aliyevalia glovu nyeupe anatumia kifaa kidogo kuchukua sampuli ya damu kutoka kwenye kidole cha mtu mwingine. Mkono wa anayepimwa umeonyeshwa na damu inakusanywa kwenye ncha ya kidole. Hii ni njia ya kawaida ya uchukuaji wa sampuli za damu kwa ajili ya vipimo mbalimbali.

Mtoto anapokea chanjo ya mdomo kutoka kwa mtaalamu wa afya aliyevaa fulana ya njano yenye maandishi ya buluu. Chanjo inatolewa kwa kutumia kipimo cha matone huku mtoto akishikiliwa na mtu mwingine aliyevaa fulana ya njano pia.

Watu kadhaa wamenyoosha mikoni chini ya bomba la maji. Ndoo za bluu zimewekwa kukusanya maji yanayotiririka huku wengine wakishika sabuni au vifaa vya usafi. Muundo huu wa huduma ya maji unaashiria jitihada za jamii au taasisi kuweka mbele usafi wa mikono.

Kifaa cha kuosha mikono kina ndoo kubwa ya buluu iliyoegemezwa kwenye fremu ya chuma nyeupe. Bomba la maji lina mfereji ya kudhibiti mtiririko na chini yake kuna beseni la buluu kwa ajili ya kuosha mkono. Maji taka hutiririka kupitia bomba la plastiki linaloelekea chini. Kifaa hiki muhimu kwa kudumisha usafi.

Mtu ananawa mikono kwa kutumia kituo cha kunawa. Container hilo limeekwa juu ya standi ya chuma, huku sabuni ikiwa kwenye kishikio kilichoambatanishwa na standi hio. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba yakilowesha mikono ya mtu anayenawa. Sakafu chini ya kituo cha kunawa imefunikwa na mawe madogo, ikiashiria juhudi za kuweka mazingira safi na ya kupendeza.

Watoto watatu wamevaa sare za shule na barakoa, wakiosha mikono kwenye vituo vya maji vya kijani vilivyowekwa juu ya stendi za chuma. Vituo hivyo viko nje kwenye eneo la nyasi. Nyuma kuna jengo lenye milango na madirisha pamoja na ukuta wenye mifuniko ya mstatili. Mazingira yanaonyesha umuhimu wa usafi na kunawa mikono.

Vifaa vya mchezo wa kuteleza kwenye barafu vimepangwa juu ya sakafu ya mbao kwa mpangilio unaoonyesha utayari wa kushiriki kwenye mchezo ya msimu wa baridi. Mkusanyiko huu wa vifaa unaangazia uhitaji wa ulinzi, faraja na utendaji bora wakati wa kushiriki katika michezo ya theluji hasaa kwenye miteremko mikali ya milimani.

Vyuma vya mazoezi vimepangwa kwa utaratibu kila moja kikiwa na mpini wenye rangi ya kipekee. Uzito wa kila chuma umeandikwa kwa uwazi kwenye sehemu ya mbele, ukishiria viwango tofauti vya mazoezi kwa wanaotafuta kuimarisha nguvu au stamina . Muundo wa chuma wa rafu unatoa hisia ya uimara na mpangilio wa kisasa. Mandhari hii inazua ari ya mazoezi, nguvu na uzingatiaji wa malengo ya kiafya au maumbile ya mwili.

Mguu na kifundo cha mguu kilichofura na kuwa na michimbuko ya rangi ya zambarau na hudhurungi dalili za kuumia. Huenda ni mtikisiko wa kifundo, msuli wa mguu, uliojeruhiwa au kuvunjika kwa mfupa. Ngozi inayozunguka sehemu hiyo imelegea na kuonyesha mkusanyiko wa damu chini ya ngozi. Hali inayoweza kusababisha maumivu makali na kupunguza uwezo wa kutembea.

Vifaa vya kriketi vimeandaliwa kwa uangalifu juu ya nyasi zilizokatwa vizuri. Glovu mbili zimepangwa upande mmoja wa bati la mchezaji mbele yake likiwa limeegemezwa dhidi ya rimu ya goli. Kofia ya kingo ya uso na magwanti ya mikono yapo karibu yakionyesha tahadhari ya usalama.

Mashine ya mazoezi ya kifua imekaa dhabiti kwenye sakafu, sehemu zake zenye madini ya chuma na rangi nyeusi huonyesha uimara wake huku vishikizo vya mikono na kiti kikitoa nafasi ya mtumiaji kushambulia mazoezi ya kifua na mabega kwa ustadi.

Mikono miwili inaonekana. Mmoja ikiwa imeshika kwa utabiti kiwiko cha mkono mwingine. Sehemu ya kiwiko ina alama nyekundu inayodokeza maumivu au jeraha. Mpangilio wa picha unasisitiza pahali ya kibinadamu kutafuta nafuu, msaada au faraja kutoka ndani ya nafsi au kupitia ishara ya upole wa mtu binafsi.

Mkono umefungwa bandeji nzito ishara ya jeraha au hali inayohitaji uangalizi wa kimatibabu. Unapumzika juu ya uso wa buluu unaoweza kuwa kitanda cha hospitali au kitambaa cha matibabu. Bandeji imezunguka vidole na sehemu ya kiganja. Mwonekano huu unasisitiza umuhimu wa huduma za matibabu na mchakato wa kupona kutokana na majeraha ya mikono.

Mchezaji wa kandanda aliyevaa jezi ya kijani amelala chini akionekana kuumwa au kuwa na usumbufu. Ameinua mguu mmoja huku akionyesha uso wenye maumivu. Katika mandhari ya nyuma kuna mchezaji mwengine aliyevaa jezi nyeusi na ubao wa matangazo wa kijani. Mwonekano wa picha unadokeza tukio la michezo labda ajali au jeraha wakati wa michezo.

Mchezaji wa soka ameketi kwenye nyasi huku akihudumiwa na mtu mwingine anayemfunga bandaji kwenye mguu wake. Jezi yake ina namba kumi na amevaa viatu vya rangi ya blue na njano. Karibu yake kuna begi la vifaa vya matibabu, chupa ya maji na machele ya rangi ya machungwa. Inaonekana kama matibabu ya haraka baada ya majeraha uwanjani.

Mmea wenye maua ya manjano na majani ya kijani unachanua katikati ya uoto wa asili maua madogo yamekusanyika kwa makundi baadhi yakiwa bado ni machipukizi . Majani yake niya muundo wa vikaratasi vingi kwenye kila shina yakionyesha tabia ya mimea ya jamii. Mandari ya nyuma ina miti na vichaka huku mwanga wa jua ukumulika mmea huo.

Katika mazingira yenye rotuba ya misitu midogo, mimea wenye majani makubwa ya umbo la nyota unajitokeza kwa kuvutia. Nyuma ya mmea huu kuna msongamano ya mimea ya asili baadhi zkiwa miti mirefu na mengine ya kichaka zikileta taswira ya mfumo hai wa ekolojia.

Katika eneo lenye kivuli cha miti, matawi marefu yamejipinda juu na kuunda aina ya dari ya kijani. Majani yameja na yanaonyesha utofauti wa sauti ya rangi, kutoka kijani kibichi hadi cha kipepeo. Shina la mti liko imara likiwa na ngozi mbovu na vipepeo vya kutu ambavyo vinaonyesha umri wa mimea huo.

Eneo hili linaonyesha mmea wenye majani marefu ya kijani kibichi ukiwa umezungukwa na uote mnene wa asili. Miale ya jua inaangazia kwa uzuri kutoka upande wa kushoto juu ikitoa mwangaza wa kuvutia juu ya uso wa majani na kuunda taswira ya utulivu na uzuri wa mazingira.

Majani mabichi yenye afya yameota kwa wingi, yakifunika eneo lote kwa uhalisia wa kupendeza. Miongoni mwa majani hayo kuna maua madogo ya waridi na meupe, yakipendezesha mandhari kwa mng'ao wa asili. Mchanganyiko wa maumbo na ukubwa tofauti wa majani unaonyesha uwepo wa mimea aina mbali mbali.

Mandhari ya kijani kibichi imejaa mimea ya asili. Nyasi ndefu, maboa ya mrefu na majani mapana yanayochanganyika kwa ustadi wa mazingira ya porini. Miti na vichaka vya nyuma vikiongezea kina cha mazingira. Hii ni mfano ya uoto wa nyanda au kijijini unaoweza kuwa sehemu ya shamba lililoachwa au ardhi yenye rutuba inayosubiri kupandwa.

Majani mapana yenye mikunjo ya kuvutia yamechomoza kwenye uzio wa mbao na vichaka vya kijani vilivyo tulia katika mwangaza wa mchana nuru inapenya kupitia kwa mapengo ya miti ikiumba utulivu na tafakari ya kina.

Mandhari hii inaonyesha eneo lenye mimea mingi ya asili. Vichaka, majani na matawi yaliyokauka yakiwa yamesambaa ardhini. Mwanga wa jua unapenyeza kupitia majani ukionyesha kuwa ni sehemu ya wazi au msitu mdogo. Hakuna dalili za kilimo cha kisasa wala shughuli za binadamu. Ni mazingira ya porini au bustani isiyo na mpangilio maalum.

Majani marefu yenye mikunjo ya mviringo yanapanda juu kutoka ardhini yakizungukwa na nyasi ndefu zilizojaa uzalishaji wa mwituni. Udongo uliokavu unaongeza rangi ya udongo wa mashambani ukibeba mvuto wa mazingira yasiyoingiliwa na mabadiliko ya kisasa.

Mmea wenye majani mapana ya kijani kibichi umechipua vizuri katikati ya nyasi na uoto wa asili. Kwenye majani yake kuna mishipa inayoonekana wazi na mashimo machache, huenda ni athari za wadudu au hali ya hewa. Mandhari ya nyuma imejaa nyasi na mimea mingine midogo ikiashiria mazingira ya bustani au porini yanayopata mvua na mwangaza wa kutosha.

Majani marefu ya kijani yanapendeza huku yakigusa kila upande wa fremu yakiwa yamechanganyika na mimea tofauti. Mwanga wa jua unapenya kati ya nyasi na majani ikizoa vivuli vyepesi juu ya udongo uliokauka. Katika baadhi ya sehemu, udongo unaonekana ukiwa na mabaki ya majani yaliyokauka ambayo huchangia muundo wa asili usioingiliwa.

Majani mengi ya kijani yamejaa kwa wingi yakitengeneza msitu mnene au kichaka chenye mwangaza wa jua unaopenya kupitia matawi. Miale ya jua inang'aa kwa nguvu ikitengeneza madoa ya mwanga na vivuli vinavyocheza juu ya majani. Mandhari hii inatoa hisia ya utulivu wa hasili na uzuri wa mwanga wa asubuhi au jioni unaochuja kupitia uhai wa miti.